Hii ni kituo kidogo cha kusambaza umeme kilicho kwa eneo ya Isinya. Majina yalio kwenye bango ya kijani yanaonyesha kuwa kituo hiki ni sehemu ya mradi mkubwa wa miundo mbinu ya nishati. Hususani, mradi wa kusambaza umeme kwa umbali mrefu. Muundo wa kituo unaonyesha uwepo wa nguzo kubwa za chuma ,nyaya zenye nguvu ya juu na vifaa vingi vya kudhibiti mtiririko wa umeme kama vile transfoma, vikata umeme.

Ninaona jengo linalo julikana sana nchini Kenya kama Kenya International Conference Center pia naona magari kadhaa yame egeshwa karibu na jengo hilo. Ninaona sanamu ya rais wa kwanza wa jamuhuri ya Kenya, vile vile naona mijengo mengine marefu yanayo zunguka KICC. Barabara ziko wazi na safi na kuna chemi chemi pia.

Naona eneo la makaazi ya watu katika mazingira ya hali ya chini, mbele kuna mto mdogo unaopita lakini maji yake ni machafu na kingo zake zimejaa taka nyingi hasa plastiki na mabaki ya vyakula au vifaa vya nyumbani. Hali hii inaonyesha kutokuwepo kwa mfumo mzuri wa ukusanyaji na usimamizi wa taka.

Naona kundi la twiga wakitembea kwa utulivu juu ya nyasi za kijani kwenye uwanda mpana. Twiga hawa wanaonekana kuwa katika mazingira ya savana. Nalo anga la samawati lenye mawingu mepesi linaonyesha kuwa ni mchana labda kabla ya mvua kunyesha.

Ninaona eneo lenye vichaka ya miti ya kati, yenye majani ya kijani. Eneo hili lina nyasi zilizokua bila mpangilio wa sawa, pamoja na udongo wa rangi ya kahawa unaonekana hapa na pale. Juu kuna anga lenye rangi nzuri ya bluu, lililofunikwa kwa mawingu meupe mengi.

Naona pundamilia akiwa amegeukia upande wa kushoto, mgongoni ukiwa umejaa mistari yake maarufu ya mchanganyiko wa rangi ya nyeusi na nyeupe. Mnyama huyu anaonekana kuwa karibu sana na mwamba wa rangi ya udongo mwekundu au kahawia unaoendana vizuri na mazingira ya savana au nyika kavu.

Ninaona hadhira wameketi kwenye ukumbi wa maonyesho wakitazama wasanii walioko jukwaani wakifanya stands za acrobat . Kwenye jukwaa pia kuna wanamuziki wanaopiga ngoma kuongeza msisimuko wa tamasha hilo.

Ninaona twiga mnyama mrefu sana, mwenye shingo ndefu, miguu mirefu na madoa ya kahawa. Ana vipapasio kichwani, macho makubwa na mkia mfupi wenye nywele nyeusi. Pia amesimama kando ya vichaka yenye majani ya kijani. Pia kando yake kuna manyasi ambayo yamekauka.

Hawa ni punda milia nane polini. Wamesimama mstari wakinywa maji katika kijito. Wanazungukwa na nyasi na vichaka. Nyasi iliyokauka na nyasi iliyobado ya rangi ya kijani.

Naona eneo la usimamizi au urejeleaji wa taka hasa chupa za plastiki zilizokandamizwa. Chupa hizo zimepangwa kwa safu ndefu zikionyesha juhudi za kukusanya na kuratibu taka. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje karibu na mtaa au kiwanda kutokana na ukuta wa zege na jengo lenye paa la buluu.

Naona makundi ya watu, wakitembea kwenye barabara inayopakana na magari. Moja ya magari ni basi kubwa lenye maandiko Team Petition na Prominent. Juu yake ,watu wamevaa mavazi tofauti na baadhi yao wanaonekana wakijadiliana au kuzungumza. Nyuma ya mabasi, kuna majengo ya jiji ,ambayo yanaonyesha shughuli za mjini. Hali ya anga inaonekana kuwa ya mvua au mawingu.

Hili ni matatu. Katika sehemu ya mbele, naweza kuona kioo cha upande wa gari na sehemu ya mlango, ikionyesha mtazamo wa karibu. Barabara inaonekana kuwa katika hali nzuri, ikiwa na uso laini na kizuizi cha sajuri kando ya barabara. Mbali zaidi, magari kadhaa yanaonekana kwenye barabara ya mchanganyiko. Kwenye upande wa kushoto, kuna matangazo kwenye mabango.

Naona basi la abiria linalosimama barabarani. Kuna abiria wanashuka na kupanda basi hilo. Kando ya basi, mtu mmoja amevaa koti la mwanga akisaidia abiria. Katika mazingira ya nyuma, kuna mjengo ya aina mbalimbali yenye rangi tofauti na matangazo yanayotoa hisia za shughuli nyingi za kibiashara. Barabara inaonekana kuwa na shughli nyingi ikionyesha maisha ya kila siku jijini.

Ninaona watu wakitembea, wengine wakiwa na mabango ya bei ya basi. Kuna mabasi yakisubiri, ninaona miti, majengo marefu na matangazo ya biashara tofauti.

Ninaona magari mbali mbali, ikiwa ni pamoja na basi, magari ya watu binafsi na matatu yakienda kwa mwendo wa kasi kwenye barabara kuu.

Ninaona mabasi yaliyoengeshwa kando ya barabara. Basi moja limebeba moja wakisafiri. Pia naona watu ambao wanapanda hilo basi lingine wakitembea kando ya barabara. Kando ya basi hilo, naona mtu wa pikipiki aliyobeba mteja.

Naona matatu iliyobeba abiria. Gari hilo lina bango mawili juu yake na sanduku la chuma ya rangi ya samawati. Bango hilo limeandikwa kwa rangi nyeusi kwenye rangi ya kahawia. Majina yaliyoandika ni Eldoret, Kitale, Nanonu, Enforo , Eldorecon na Molo. Yamepangwa kwa safu mbili kushoto Eldoret , Naonu na Eldorecon kulia Kitale ,Enforo na Molo.

Ninaona mabasi ya usafiri yaliyoegeshwa kando ya barabara. Ninaona watu wakitembea barabarani. Kando ya hayo mabasi pia naona majengo mawili marefu. Pia naona poli za stima zikiwa zimewekwa kando ya barabarani.

Ninaona mabasi mawili; moja ni rangi ya zambaru na nyingine ni rangi ya kijani. Pia, naona watu wanasimama karibu na mabasi. Wawili ni makondakta, wakishikilia kadi zilizoandikwa mahali basi zinazoelekea na kiasi cha nauli. Mwingine ni mtembea kwa miguu anayetembea. Nyuma ya basi hayo naona jengo na mti wenye majani ya kijani.

Ninaona mabomba kumi na mbili ya maji, yaliyotengenezwa kwa chuma, yaliyowekwa ardhini. Mabomba hayo yote yameanza kutu, yamelazwa kwenye eneo ambalo kumeota nyasi.